Dawa kwa ajili ya mifugo inayopatikana kwenye maduka yanayouza pembejeo za kilimo ama maduka yanayouza dawa za mifugo, dawa hii iliyohifadhiwa kwenye pakiti, huku nje ikiwa na mchoro wa kuku na maelezo ikielezea ni dawa maalumu kwa ajili ya kutibu kuku.

Dawa maalumu kwa ajili ya mifugo kama vile: paka na mbwa inayopatikana kwenye maduka yanayouza pembejeo za vilimo ama dawa za mifugo, dawa hii ya vidonge husaidia viungo vya wanyama hao.

Eneo la ndani la duka linalouza pembejeo za vilimo pamoja na dawa za mifugo, huku kukiwa na bidhaa zimepangwa kwenye rafu ya mbao zikiwekwa kwenye chupa pamoja na mifuko ya plastiki, huku kukiwa na wanaume wawili wakijadili jambo fulani pembeni ya rafu hiyo.

Dawa ya mifugo iliyowekwa kwenye pakiti maalumu, inayopatikana kwenye maduka yanayouza pembejeo za kilimo ama maduka yanayouza dawa za mifugo. Dawa hii maalumu kwa ajili ya ndege kama vile kuku, husaidia kuwatibu na magonjwa yanayotokana na upumuaji.

Duka linalouza bidhaa za pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, huku nje ya duka hilo kukiwa na magunia ya mbegu kwa ajili ya kulima.

Dawa maalumu kwa ajili ya mifugo inayopatikana kwenye maduka yanayouza pembejeo za kilimo; ama dawa kwa ajili ya mifugo, dawa hii ya kupaka ikiwa imefungwa kwenye chupa yenye rangi nyeupe; huku nje ya chupa hiyo kukiwa na karatasi ikiwa na maelezo kuwa dawa hii hutumika kwa wanyama kama vile: ng'ombe ,mbuzi ,kondoo kukinga dhidi ya vijidudu.

Sehemu ya ndani ya kiwanda kinachotengeneza mbolea, mbolea hizo zinazofungwa kwenye mifuko mikubwa yenye rangi nyeupe. Na ikiwa na maelezo ya namna ya kutumia mbolea hiyo na upatikanaji wake kwenye kiwanda hicho.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo na vilimo ama maduka yanayouza dawa za wanyama wa mifugo. Dawa hii iliyotunzwa kwenye chupa ya plastiki yenye rangi nyeupe huku kukiwa na picha ikionyesha ni dawa maalumu kwa ajili ya kutibu mifugo kama vile ng'ombe dhidi ya wadudu mbalimbali kama vile kupe.

Eneo la kiwanda linalozalisha pembejeo za kilimo kama vile mbolea, huku wafanyakazi hao wakiwa wamevaa vifaa maalumu, vya kujikinga kama vile barakoa pamoja na glavu.

Dawa mbalimbali inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo na kilimo ama maduka yanayouza dawa za mifugo, dawa hizi zilizopangwa kwenye rafu nyeupe huku baadhi yao zikiwa zimetunzwa kwenye chupa na nyingine kwenye mifuko, ikiwa na picha mbalimbali za wanyama pamoja na maelekezo ya namna ya kutumia dawa hizo.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, huku dawa zikiwa zimepangwa kwenye safu nyeupe zikihifadhiwa kwenye chupa zenye picha mbalimbali na maelekezo ya namna ya kutumia dawa hizo.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali za pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo huku mbele ya duka ili kukiwa na muuzaji akiwa na tabasamu na nyuma yake kukiwa na rafu iliyojaa bidhaa mbalimbali zilizohifadhiwa kwenye chupa.

Dawa ya mifugo, kama vile ng'ombe, inayopatikana kwenye maduka ya GROVET ama maduka yanayouza dawa ya mifugo. Dawa hii iliyotunzwa kwenye chupa ya plastiki ndogo yenye rangi nyeupe, huku ikiwa na maandishi ikieleza kuwa ni dawa inayopambana na vimelea wa nje.

Dawa maalumu kwa ajili ya wanyama kipenzi inayopatikana kwenye maduka yanayouza pembejeo za vilimo pamoja na dawa kwa ajili ya wanyama wa kufugwa. Dawa hii iliyohifadhiwa kwenye chumba ndogo ya kunyunyiza husaidia wanyama kipenzi kama vile paka na mbwa.

Mfuko wa chakula cha mifugo kwa ajili ya mbuzi na kondoo, mfuko huu una picha ya mbuzi na kondoo huku kukiwa na maandishi, Yanayoeleza kuwa ni madini maalumu ya mbuzi na kondoo, huku mfuko huo ukiwa na uzito wa kilogramu moja.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye duka za pembejeo za vilimo pamoja na maduka yanayouzwa dawa za mifugo, dawa hii iliotunzwa kwenye chupa ya plastiki yenye rangi nyeupe; huku ikiwa na picha ya kuku na ikiwa na maandishi ikisisitiza kuwa ni dawa kwa ajili ya wanyama tuh.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka ya groveti pamoja na maduka yanayouza dawa za wanyama, huku boksi la dawa hiyo kikiwa na picha ya wanyama Kama vile, ngo'mbe na kondoo likiashiria ni dawa kwa ajili ya wanyama hao.

Kundi la wanaume, watatu wakiwa wamebeba magunia meupe yenye bidhaa za pembejeo na vilimo kama vile; mbegu ama mbolea. Huku watatu wengine wakipakua mifuko hiyo kutoka kwenye lori hilo.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka yanayouza dawa za wanyama ama pembejeo za vilimo, dawa hii ya vidonge yenye kasha lenye picha ya mbwa ikiwa na maelezo kuwa itumike kwa mbwa tu ikitibu minyoo.

Duka linalo uza bidhaa za pembejeo za vilimo pamoja na dawa za wanyama wa kufugwa ndani ya duka hilo kuna rafu iliyojaa bidhaa tofauti zenye nembo pamoja na picha, huku mbele ya rafu hiyo kukiwa na muuzaji wa bidhaa hizo amesimama na ana uso wa tabasamu.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka yanayouza pembejeo za kilimo ama maduka yanayouza dawa za wanyama wa kufugwa, dawa hii iliyohifadhiwa kwenye chupa ya plastiki yenye rangi nyeupe; ina maelezo ikielezea kuwa ni dawa kwa ajili ya ngozi iliyoshambuliwa na kupe ama vijidudu kwa wanyama kama vile ng'ombe, kondoo ama nguruwe.

Dawa ya mifugo iliyotunzwa kwenye chupa ndogo yenye mfuniko mweupe, dawa hii inayopatikana kwenye maduka ya groveti pamoja na maduka yanayouza dawa za wanyama wa kufugwa, nje ya chupa hiyo kuna chapa yenye picha ya mbwa na paka ikielezea kuwa ni dawa maalumu kwa ajili ya kutibu wanyama hao.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya mifuko yenye rangi nyeupe, yenye mbolea ama chakula cha mifugo. Bidhaa hizi hupatikana kwenye maduka ya agroveti ama pembejeo za kilimo.

Bidhaa aina ya mbolea inayopatikana kwenye maduka yanayouza pembejeo za vilimo, bidhaa hii ni muhimu kwa wakulima kwani mbolea huongeza virutubisho kwa mazao yaliyopandwa shambani.

Duka la "agrovet" ambapo kuna rafu iliyojazwa dawa mbalimbali za mifugo na bidhaa zingine zinazohusiana na kilimo na ufugaji zikiwa zimewekwa kwenye chupa, mifuko na vifurushi mbalimbali na kwa utaratibu maalumu. Duka hili ni sehemu muhimu sana kwa wafugaji na wakulima kwani huweza kupata mahitaji yao ya kilimo na mifugo.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye duka za pembejeo na vilimo ama maduka yanauza dawa za mifugo. Dawa hii iliyotunzwa kwenye chupa yenye mfuniko wa kijani, huku kukiwa na karatasi yenye maelezo ya namna ya kutumia dawa hiyo.

Dawa maalumu kwa ajili ya mifugo kama vile kuku iliyotunzwa kwenye chupa ya plastiki yenye rangi nyeupe huku kukiwa na nembo pamoja na jina njee ya chupa hiyo.

Shamba kubwa lililolimwa zao la kitunguu. Zao hili muhimu la biashara limekwisha kuiva na kukomaa kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni liweze kuuzwa na kumpatia mkulima huyo kipato.

Rundo la viazi vilivyo vunwa vimewekwa chini, viazi hivyo ni zao muhimu sana kwa ajili ya biashara kwani huuzwa sokoni na kuwaingizia wakulima kipato.

Nyanya nyingi zilizovunwa na kupangwa kwenye makreti ya mbao, kando kidogo ya shamba kubwa. Zao hilo muhimu la biashara, lililopangwa kwenye kreti liko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni, kuuzwa na kuwaingizia wakulima kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya nyanya zao hili ni muhimu kwa ajili ya biashara, kwani wakulima wengi hupanda zao hili pindi linapokomaa huvunwa hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Shamba lililopandwa zao la biashara aina ya kahawa, zao hilo limekwisha kustawi huku mkulima akivuna matunda ya kahawa kwa kutumia mikono tayari kwa kupeleka sokoni ili aweze kupata kipato.

Kundi la watu wakiwa karibu na viazi vilivyorundikwa chini. Zao hilo la biashara limekwisha kuvunwa, tayari kwa ajili ya kupangwa kwenye makreti yanayowazunguka watu hao na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kuwaingizia kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya kahawa zao hili ni muhimu sana kwa ajili ya biashara, kwani pindi linapovunwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kumuingizia mkulima huyo kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya nyanya. Nyanya hupelekwa sokoni pindi zinapoiva na kuuzwa ili kuwaingizia wakulima hao kipato.

Kundi la watu wakiwa kwenye shamba kubwa la mahindi, zao hili la biashara limekwisha kuvunwa na kuwekwa chini, tayari ya kupelekwa sokoni na kuweza kuuzwa ili kuwaingizia kipato .

Mkulima akivuna zao muhimu la biashara la kahawa, kwa kutumia mikono yake na kisha kuweka matunda ya kahawa kwenye karai la rangi ya kijani, kwa ajili ya kwenda kuzichambua, kuzifunga na kuzipeleka sokoni kwaajili ya kuuza na kupata kipato.

Magunia ya viazi, yakiwa yamefungashwa viazi na kufungwa kwa kamba juu, yamepangwa kando ya barabara. Zao hili muhimu la biashara, liko tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni, kuuzwa na kuwapatia wakulima kipato.

Shamba kubwa la mbogamboga kama vile hoho zikiwa zimevunda na kupakiwa kwenye makriki ya plastiki zao hili muhimu na biashara niko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa ili kumpa mkulima huyo kipato.

Gari likiwa limejazwa zao la nanasi, zao hilo la kibiashara limekwisha kuvunwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa ili kumpatia mkulima huyo kipato.

Shamba lililopandwa zao la biashara aina ya nyanya baadhi yao zenye rangi nyekundu zimekwisha kukomaa tayari, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni ili kuuzwa na kumuingizia mkulima huyo kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya kahawa, huku kukiwa na wakulima wawili wanawake, wakivuna matunda hayo yaliyoiva ya kahawa. Zao hili ni muhimu sana kwa ajili ya biashara, kwani huvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kuwapatia wakulima hao kipato.

Lundo la vitunguu vilivyovunwa na kumwagwa chini, huku kando ya vitunguu hivyo kukiwa na kikundi cha watu wakipakia vitunguu hivyo kwenye magunia; tayari kwa kupeleka sokoni kuviuza na kupata kipato.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamevaa sare ya makoti yenye rangi ya bluu wakiwa wanapanga mikungu ya ndizi kwenye kreati maalumu ,za plastiki zao hili muhimu la biashara liko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa na kuwapatia wakulima kipato.

Rundo la vitunguu vilivyovunwa vikiwa vimewekwa chini, zao hili muhimu la biashara lipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa ili kuwaingizia wakulima hao kipato.

Shamba kubwa linalolimwa zao la biashara aina ya nanasi, zao hilo tayari limekomaa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa na kumpatia mkulima kipato.

Wakulima wawili wakivuna mboga zilizowekwa kwenye kreti za plastiki. Mboga ni zao muhimu la biashara kwani huuzwa sokoni na kuwapatia wakulima kipato.

Zao la biashara lililorundikwa chini aina ya vitunguu vilivyovunwa kwa ajili ya mauzo, pembeni ya vitunguu hivyo kuna wakulima wakiwa wanakusanya na kuweka vitunguu hivyo kwenye magunia kwa ajili ya kuvipeleka sokoni na kuviuza ili waweze kupata kipato.

Kundi la wakulima wakiwa shambani wakiwa wanavuna zao la biashara la viazi, zao hili muhimu la biashara huuzwa sokoni na kuwaingizia wakulima hao kipato.

Rundo la viazi lililovunwa na kumwaga chini, huku wanawake wakiwa wanakusanya viazi hivyo na kuviweka kwenye magunia tayari kwa ajili ya kuvipeleka sokoni na kuviuza ili waweze kupata kipato.

Rundo la viazi vilivyovunwa na kuwekwa chini huku kundi la watu hususani wanawake, wakipakia viazi hivyo kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuzwa na kuwaingizia kipato.

Bustani iliyopandwa migomba, yenye mikungu ya ndizi iliyokwisha kukomaa, zao hili ni muhimu kwa biashara kwani huuzwa sokoni na kuwapatia wakulima vipato.

Zoezi la uvunaji wa zao muhimu sana kwa ajili ya biashara aina ya mahindi. Kundi la watu wako shambani wakipakia mahindi hayo yaliyoiva kwenye vikapu, ili kwenda kuuza sokoni na kupata kipato.

Shamba kubwa la kisasa, lililopandwa zao muhimu la biashara la kitunguu, zao hili ni muhimu kwani baada ya kuvunwa hupelekwa sokoni, ili kuuzwa na kumuingizia mkulima kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya papai, miche hii ya papai iliyooteshwa kwa mistari mirefu ikiashiria matumizi ya mbinu bora za kilimo, ili kuweza kupata mapapai mazuri na kuyauza sokoni.

Kundi la wakulima wameketi chini mbele kidogo ya shamba la kahawa, zao hili la biashara lililovunwa na kuwekwa juu ya matrubai likichambuliwa kwa mikono kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuza.

Kundi la wakulima wakiwa wanavuna zao la biashara aina ya viazi. Rundo la viazi vilivyo iva vikiwa vimekusanywa chini, huku baadhi ya wakulima hao wakivipakia viazi hivyo kwenye magunia. Huku wakiwa tayari kuvipeleka sokoni kuviuza ili kuweza kujipatia kipato.

Matunda ya kahawa yaliyoiva na kukomaa yakiwa yamemwagwa chini, juu ya turubai, huku kundi la watu likichambua kahawa hizo kwa mikono kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuweza kuuza ili wapate kipato

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanawake wakivuna zao la kahawa. Zao hili muhumu la biashara limekwisha kuvunwa na linachakatwa kwenye maturubai kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuzwa.

Rundo la mikungu ya ndizi iliyokusanywa na mkulima wa kiume, ndizi hizi hutumika kama zao la biashara kwani hupelekwa sokoni kuuzwa na kumuingizia mkulima kipato.

Shamba lililopandwa zao na kibiashara aina ya mahindi, mahindi hayo yamekwisha kukomaa na kuiva, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni ili kuuzwa na kumpatia mkulima huyo kipato.

Rundo la mahindi, yaliyovunwa yakiwa yamewekwa chini, mbele kidogo la shamba kubwa la mahindi, huku baadhi ya wakulima wakiwa wanaume wakipakia mahindi hayo yaliyovunwa na kuweka kwenye magunia meupe kwaajili ya kupeleka sokoni na kuyauza ili waweze kupata kipato.

Shamba lililolimwa zao la biashara aina ya nyanya, Nyanya hizi zenye rangi nyekundu kuashiria kuwa zimekomaa na kuiva ziko tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni ,kuuzwa ili kumuingizia mkulima kipato.

Wakulima wawili wa kiume wakipakia karoti kwenye gunia, huku kukiwa na baadhi ya karoti zimetapakaa chini. Zao hili limekwisha kuvunwa na linapelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Bustani ndogo ya mboga, ambapo mimea ya nyanya ikiwa imeoteshwa ambayo hutumika kama zao la biashara, ikiwa imeungwa mkono na vigingi vya mbao; baadhi ya nyanya nyekundu zinaonekana zikining'inia kwenye mimea, na ikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa na kupatia mkulima kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la papai, zao hili la biashara limekwisha kuanza kukomaa, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa na kumwingizia mkulima huyo kipato.

Shamba dogo lenye mazao mbalimbali ikiwemo mbogamboga kama kabichi zilizopandwa kwa utaratibu mzuri. Mazao haya ya biashara yamekwishakuiva tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Mkulima akihudumia mimea aina ya kabichi shambani kwake. Kabichi hizo zimepandwa kwa mpangilio na inamwagiliwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, zao hili la biashara lina lengo kuu la kuuzwa sokoni ili kumpatia mkulima kipato.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya nyanya. Zao hilo limepandwa kwenye mifuko ya plastiki yenye rangi nyeusi huku kukiwa na mipira kwa ajili ya kumwagilia maji kwenye shina ya mimea hiyo.

Wakulima wawili mwanaume na mwanamke wakiwa shambani wakikusanya mahindi, zao hili la biashara ambalo limekwisha kuvunwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa na kuwaingizia kipato wakulima hao.

Mwanamke amesimama mbele ya mahindi mengi yaliyotandazwa chini, yakikaushwa na jua. Mahindi hayo zao muhimu la biashara, ambayo yamevunwa kutoka kwenye shamba kubwa lililo nyuma yake. Yanaandaliwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni, na kuuzwa na kumuingizia mkulima huyo kipato.

Shamba lililopandwa zao la nyanya, zao hili la biashara limeoteshwa kwenye magunia meupe yaliyopangwa kimstari. Huku baadhi ya miche hiyo ikianza kutoa nyanya zilizoiva zenye rangi nyekundu.

Kundi la watu wanaume kwa wanawake wakiwa wamekusanyika karibu na rundo kubwa la viazi lilovunwa kwa ajili ya kuuzwa, wengine wao wakiwa wanajaza viazi hivyo kwenye mifuko kwa ajili ya kuvipeleka sokoni ili kuweza kuviuza na kupata kipato.

Shamba kubwa lenye idadi kubwa ya migomba ya ndizi. Zao hili la ndizi ni zao muhimu sana la biashara, kwani huuzwa sokoni na kuwapatia wakulima faida.

Shamba kubwa lililolimwa zao aina ya nyanya kwa mpangilio mzuri huku kukiwa na njia nyembamba kati ya shamba hilo, zao hilo la biashara limelimwa kwa ajili ya kuuzwa na kumpatia mkulima kipato.

Mkulima akiwa amevuna matikiti maji mengi huku amebeba moja kubwa begani, zao hili muhimu la biashara limekwisha kuvunwa na liko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa ili kumuingizia kipato mkulima huyo.

Shamba kubwa, lililopandwa zao la biashara aina ya kitunguu kwa mistari mirefu iliyonyooka, huku kukiwa na mabomba meusi kwa ajili ya kumwagilia. Zao hili la biashara ni muhimu kwani huuzwa sokoni na kuwapatia kipato wakulima.

Kundi la watu wanaume kwa wanawake wakiwa wanachambua matunda ya kahawa, zao hili la biashara lililomwagwa chini kwenye turubai na wakulima hao wakichambua kwa mkono.

Mkulima akiwa amebeba gunia kubwa lililojaa zao la kibiashara kama vile mahindi au mazao mengine yanafaka mgongoni mwake, akiyatangaza chini ili aweze kukauka kisha kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kufanya biashara.

Kundi la watu, wanaume kwa wanawake wakiwa kwenye shamba kubwa. Shamba hilo lenye zao muhimu la biashara aina ya viazi, ikiwa linavunwa kwa kutumia mikono, kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuza na kupata faida.

Mwanamke mmoja amesimama juu ya mahindi yaliyoanikwa chini, huku yakikaushwa na jua. Mahindi hayo zao muhimu la biashara yametoka kuvunwa kwenye shamba lililopo nyuma ya mwanamke huyo na yakiandaliwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Shamba lililopandwa zao aina ya nyanya, Zao hilo la biashara limekwisha anza kukomaa, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni, ili kuuzwa na kumuingizia huyo mkulima kipato.

Mkulima mwanaume akiwa amebeba toroli lilojaa pilipili alizovuna kwenye shamba lake, zao hilo muhimu la biashara limekwisha kuiva tayari kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuza na kumuingizia kipato.

Mkulima mwanaume akiwa shambani akichuma kahawa zilizoiva ambazo zina rangi nyekundu. Kahawa ni zao la biashara kwani hulimwa kwa ajili ya kuuzwa na kupatia mkulima kipato.

Shamba kubwa lenye miti ya papai iliyojaa matunda mengi yenye rangi ya kijani, zao hilo la biashara lilolimwa kwa wingi kwa ajili ya kuuzwa sokoni na kumwingizia mkulima kipato.

Shamba kubwa lililopandwa zao la viazi, viazi hivi vimeshakwiva na kuvunwa na kuwekwa kwenye magunia ya rangi nyekundu, kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuza.

Shamba lililopandwa zao la biashara aina ya nyanya. Miche kadhaa tayari imeshatoa nyanya nyekundu zilizoiva, kwa ajili ya kuchumwa na kupelekwa sokoni kuuzwa na kumuingizia mkulima huyo kipato.

Shamba lililopandwa zao la nyanya, zao hili la biashara limekwisha kuiva na kuvunwa na kurundikwa chini, tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa na kumpa faida mkulima huyo.

Wakulima wawili wakiwa wamesimama mbele ya mti wa muembe, huku wakiwa wameshika maembe waliyoyavuna tayari kwa ajili ya kuyapeleka sokoni kuyauza na kupata kipato.

Zao la parachichi ambalo limekwisha kuiva na kuvunwa na kupangwa kwenye kreti za plastiki zenye rangi ya njano, zao hili ka biashara lipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa na kuingiza kipato kwa wakulima.

Bustani kubwa iliyopandwa zao la nyanya, zao hilo lililooteshwa kwenye magunia, huku baadhi ya miche tayari imetoa nyanya zenye rangi nyekundu, kuashiria kwamba zimeshaiva tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Shamba kubwa lililopandwa mimea ya kijani mahususi kama mboga za majani huku wakulima wakiweka mipira mirefu yenye rangi nyeusi karibu na shina ya mbogamboga hizo iliiweze kusambaza maji kuweza kusaidia mimea hiyo kukua na kustawi vizuri.

Shamba kubwa lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani mahususi kama mbogamboga, huku kukiwa na wakulima wawili wakiangalia maendeleo ya mboga hizo ikiashiria, ufuatiliaji wa mazao ili kuweza kutoa mazao yenye afya na ubora wa hali ya juu.

Wakulima wakiwa wanachunguza maendeleo ya mimea waliyoipanda ndani ya jengo maalumu la kilimo lijulikanalo kama chafu. Huku baadhi ya mimea ikiwa imepandwa kwenye mifuko yenye rangi nyeupe.

Shamba lililopandwa zao aina ya nyanya, huku mkulima akiwa ameinama akikagua maendeleo ya zao hilo lililopandwa kwenye mifuko yenye rangi nyeusi, shina kadhaa zimeanza kutoa nyanya nyekundu zilizoiva huku zingine zikiwa bado na rangi ya kijani kuashiria bado kidogo kuiva.

Wakulima wawili wakiume wakiwa shambani wanalima viazi

Shamba dogo lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani ambapo mimea hiyo imepandwa kwenye magunia yenye rangi nyeupe huku kukiwa na wakulima watatu wakichunguza ukuaji wa mimea hiyo.

Kundi la wakulima wanaume na wanawake wakiwa shambani wakishughulikia mavuno mengi ya zao aina ya parachichi, kuna makasha mengi yenye rangi ya bluu yaliyo na maparachichi yaliyovunwa yakiashiria mavuno makubwa na yenye mafanikio.

Shamba kubwa lililopandwa mazao yenye rangi ya kijani huku kukiwa na mipira ikipita katikati ya shamba hilo kwa ajili ya umwagiliaji, mkulima akiwa anachunguza ukuaji wa mimea hiyo.

Kundi la wakulima wengi wao wakiwa wanaum e

Wakulima watatu wakiwa kwenye shamba. Shamba hilo la mpunga likiwa na tope zito, mbele yao kukiwa na trekta jekundu likiwa limekwama kwenye tope hilo wakijaribu kulinasua.

Shamba la mipapai lenye afya nzuri likiwa na matunda mengi yenye rangi ya kijani, mipapai imepangwa kwa mstari vizuri kuonyesha usimamizi mzuri wa kilimo na wakulima wanaotumia mbinu bora za kilimo cha kisasa.

Mkulima akitabasamu na kushika kipande cha tikitimaji lililo komaa lenye rangi nyekundu na mbegu nyeusi, akionyesha ubora wa zao lake. Matikitimaji mengine makubwa yanaonekana chini yake yakionyesha mavuno mazuri kutoka shambani. Hii inaonyesha tikitimaji kama zao la biashara lililokuzwa kwa mafanikio tayari kwa soko.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu likiwa shambani, huku nyuma ya trekta hilo kukiwa na mashine kubwa imeunganishwa yenye matairi kwa ajili ya kukata nyasi ili kuweza kuandaa shamba kabla ya kilimo.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyopandwa kwenye mashine maalum na ikiwa na mwanga kwa ajili ya kusaidia mimea iweze kukua, kiashiria matumizi ya mashine mbalimbali ili kuweza kuhakikisha mimea inakuwa na kustawi kwa ubora wa hali ya juu.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu likiwa shambani, nyuma ya trekta hiyo imeunganishwa na mashine maalumu na ya kisasa ambapo, mkulima ameketi juu mashine hiyo inayovuta magugu shamba hilo kabla ya zoezi ya kilimo kuanza.

Trekta kubwa likiwa shambani nyuma ya trekta hiyo imeunganishwa mashine ya kisasa ya chuma nyenye rangi nyekundu na nyeusi inayotindua udongo, mashine hii inaandaa shamba kabla ya zoezi la kilimo halijaanza.

Trekta kubwa lililounganishwa na mashine ya chuma nyuma yake ya matairi, mashine hii ya kisasa hukata nyasi na kuziviringisha, ili kuweza kuandaa shamba kabla ya kilimo.

Trekta kubwa likiwa ndani ya shamba, nyuma ya trekta hiyo imeunganishwa na mashine ya chuma yenye rangi nyekundu, kwa ajili ya kutindua udongo, ikiashiria maandalizi ya shamba kwa ajili ya kilimo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa ujulikanao kama haidroponi. Kilimo hiki hutumia mashine na taa maalumu badala ya udongo ili kuruhusu mimea kukua katika mazingira yanayodhibitiwa kikamilifu. Teknolojia hii husaidia kuongeza uzalishaji wa mazao hasa katika maeneo yenye uhaba wa ardhi pamoja na maji.

Shamba kubwa lililopandwa mbogamboga zenye rangi ya kijani, ndani ya jengo maalumu la kufanyia kilimo lijulikanalo kama chafu. Huku jengo hilo likiwa na mashine maalumu na za kisasa, zilizofugwa juu kwa ajili ya kumwagilia maji na hata pia dawa kwenye mboga hizo, ili ziweze kukua na kustawi vizuri.

Trekta kubwa lenye rangi ya kijani likiwa shambani. Nyuma ya trekta hii imeunganishwa na mashine kubwa yenye matairi, kwa ajili ya kufyeka na kukata nyasi zinazoota shambani. Mashine hiyo husaidia kuandaa shamba kwa urahisi kabla ya kilimo.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu likiwa shambani, huku nyuma ya trekta hiyo ikiunganishwa na mashine ya kisasa ya chuma kwa ajili ya kutindua udongo shambani, kwa ajili ya kuandaa shamba kabla ya kilimo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha ndani ,unaotumia taa maalumu na mabomba kwa ajili ya kusambaza virutubisho na maji kwenye mimea, teknolojia hii ya kisasa husaidia mimea kustawi na kukua vizuri.

Mashine maalumu na ya kisasa inayotumika katika bustani kubwa iliyopandwa zao aina ya matango, mashine hii iliyotengenezwa na kampuni ya "agristy" ikifanyakazi yakuangalia mazao hayo yaliopandwa kwenye bustani hiyo, matumizi ya mashine za kisasa uongeza ufanisi. Na upunguza zama za kazi na uongeza tija katika kilimo.

Mboga zenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa imepandwa kwenye mashine ya kisasa ndani ya jengo maalumu la kufanyia kilimo, huku kukiwa na mwanga maalumu kwa ajili ya kusaidia mimea hiyo kustawi vizuri.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani ikiwa imeoteshwa kwenye vyombo maalumu vyenye rangi nyeupe ndani ya jengo maalumu kwa ajili ya kupanda mimea. Teknolojia hii ya kisasa husaidia mimea kuweza kukua na kustawi vizuri.

Mashine maalum ya kisasa ya kupanda miche utumiaji wa mashine hizi za kisasa na zenye teknolojia makubwa, kuongeza tija kwenye kilimo kwani mlipopunguza gharama za kilimo, kwa kuzingatia ubora na uzalishaji wa mazao yenye afya.

Trekta kubwa lenye rangi ya bluu likiwa shambani huku sehemu ya nyuma ya trekta hilo ikiwa imeunganishwa na mashine maalum ya chuma kwa ajili ya kutindua udongo na kuandaa shamba kabla ya shughuli za kilimo.

Trekta likiwa shambani ,nyuma ya trekta hiyo imeunganishwa mashine ya kisasa yenye rangi nyekundu, inayokata majani kwaajili ya kuandaa shamba hilo kabla ya kilimo.

Trekta lililopo shambani huku nyuma ya trekta hilo likiunganishwa na mashine yenye chuma nyingi kwa ajili ya kutindua udongo. Matumizi ya mashine hiyo husaidia kuandaa shamba ili kuhakikisha shamba lipo tayari kwa ajili ya kilimo.

Mashine kubwa ya rangi nyekundu ikifanya kazi ya kulima shamba lenye udongo wa kahawia, mashine hii yenye majembe makali yanayozunguka chini yakichanganya na kugeuza udongo ikiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ili kurahisisha kazi ya kulima.

Trekta kubwa lenye rangi ya kijani likiwa shambani, huku nyuma ya trekta hiyo ikifungwa mashine kwa ajili ya kuandaa shamba kabla ya kilimo, matumizi ya mashine hii huongeza ufanisi katika kilimo ili kuzalisha mazao bora.

Mkulima akiendesha trekta shambani. Trekta hilo lililounganishwa na mashine maalumu ya kutindua udongo kwa nyuma. Matumizi ya mashine maalumu kama hii huongeza ufanisi katika kilimo.

Mashine ya kisasa ya kilimo inayotumiwa kupanda miche, mashine hiyo inashikilia miche midogo iliyopangwa katika chombo maalumu, matumizi ya teknolojia hii ya hali ya juu katika kilimo yanalenga kuongeza ufanisi katika ukuaji wa miche pamoja na mbegu.

Trekta lenye rangi nyekundu na matairi makubwa meusi ikiwa shambani, nyuma ya trekta hiyo kuna mashine iliyofungwa inayotindua udongo katika shamba hilo, huku mbele ya trekta hiyo kukiwa na mahindi mengi yamelimwa.

Shamba kubwa lililopandwa mimea ya rangi ya kijani huku kukiwa na mashine ya kisasa inayopita kwa juu kwa ajili ya kumuingilia au kupuliza dawa kwenye mimea hiyo, matumizi ya teknolojia ya hali ya juu katika kilimo inaashiria kuongeza ufanisi katika kilimo.

Bwawa kubwa na la kisasa, lililo gawanywagawanywa katika sejemu mbalimbali, kwa ajili ya ufugaji wa samaki. Kilimo hichi cha samaki hutumia maji mengi na masafi, ili kuweza kuhakikisha samaki wanapata mandhari na mazingira mazuri kwa ajili ya kuishi.

Bwawa la kisasa kwa ajili ya kufuga samaki, bwawa hilo lililojaa samaki wengi wadogowadogo, huku kukiwa na maji yanayotiririka ndani ya bwawa hilo kutoka kwenye mpira na kukiwa na bomba lingne kwa ajili ya kutoa maji machafu ndani ya bwawa hilo.

Bwawa dogo la kufugia samaki lenye maji yenye rangi ya kijani na samaki ndani yake, bwawa hili lililotengenezwa kwa kutumia plastiki nyeusi ili kuzuia maji kupotea, mfumo huu ni rahisi na rafiki kwa mazingira ya ufugaji wa samaki nyumbani.

Eneo la nje la duka linalouza bidhaa mbalimbali za chakula zilizowekwa kwenye magunia kama vile dengu, maharagwe, kunde na bidhaa nyingine mbalimbali. Huku baadhi yake vikiwa vimewekwa kwenye vyombo vya plastiki na kubandikwa karatasi za majina.

Sehemu ya nje ya soko linalouza bidhaa za chakula mbalimbali. Bidhaa hizo zikiwa zimewekwa kwenye magunia yenye rangi nyeupe, kama vile: mahindi, dengu, maharage, mtama na kadhalika huku kukiwa na mashine kwa ajili ya kupima uzito, pindi ambapo wateja wananunua vyakula hivyo.

Bidhaa za chakula hasa aina mbalimbali za maharage na mazao mengine jamii ya kunde, zikwa zimepangwa kwenye vikapu vikubwa na vyenye rangi tofauti kama vile nyekundu na kahawia vikiwa tayari kuuzwa sokoni hapo.

Mtaalamu wa mazingira akiwa anapanda miti kwenye eneo la wazi; Miti ni muhimu kwani husaidia kuleta mvua pamoja na kutoa bidhaa mbalimbali muhimu kama vile mbao na hutoa malazi kwa ajili ya wanyama kama vile ndege.

Msitu wenye miti mingi na minene yenye matawi mbalimbali huku kukiwa na mto mdogo wenye maporomoko madogo ukikatiza katikati yake maji ya mto huo ukiwa ni rangi ya kahawia kwa ikiashilia tope misitu hii ni muhimu kwani huleta mvua na kusaidia kuweza kupunguza joto katika eneo hilo

Kundi la watu wakipanda miti katika eneo kubwa la uwazi ikiashiria shughuli za upandaji miti na uhifadhi wa misitu, kwani misitu ni muhimu kwenye ikolojia ya mazingira kwani ni chanzo kizuri cha mvua pamoja na makazi ya wanyama tofautitofauti kama vile ndege.

Mandhari yenye mimea yenye rangi ya kijani na miti mikubwa yenye matawi makubwa yaliyojikunja. Msitu huu ni mhimu kwa ikolojia, kwani hutoka makazi kwa wanyama tofauti, kama vile ndege na ni chanzo cha mvua kwa mazingira hayo.

Mandhari ya msitu mnene uliosheheni miti mingi pamoja na nyasi zenye rangi ya kijani, huku kukiwa na daraja lililotengenezwa kwa vipande vya gogo kwa ajili ya kuvuka katikati ya mto uliokatiza kwenye msitu huo.

Mandhari ya kilima yenye mimea na miti mingi yenye rangi ya kijani, huku kukiwa na njia nyembamba ikikatiza kwenye kilima hiko, na kukiwa na kundi la watu wengi wakiwa wanatalii kwenye eneo hilo linalovutia na kufurahisha.

Eneo la kitalu cha miti ambapo miche midogo imepandwa kwenye mistari mirefu na imetunzwa vizuri. Watu wawili wanaonekana wakishughulikia miche hii, mmoja akitumia jembe la mkono na mwengine akimwagilia maji. Mazingira yanayoizunguka yana miti mingine mikubwa ikionesha mchango wa kitalu hiki katika upandaji miti na uhifadhi wa misitu.

Msitu mnene uliojaa vichaka vikubwa vyenye majani yenye rangi ya kijani, huku kukiwa na njia nyembamba ikikatiza katikati ya kichaka hicho kuashiria kuwa kuna watu hutembelea msitu huo.

Mti mkubwa katika eneo la misitu ikiwa na nambari ishirini na nne iliyoandikwa Kwa rangi nyekundu na nyeupe kwenye gome lake, uwekaji wa alama hizi kwenye miti ni jambo la kawaida katika usimamizi. Namba hizi zinaweza kutumika kwa matumizi ya madhumuni mbalimbali kama vile kuhesabu miti, kubaonisha miti ya kukata kwaajili ya utunzaji endelevu au kufuatilia ukuwaji na afya ya miti kwaajili ya utafiti wa misitu.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyopandwa kwenye bomba lenye rangi nyeupe na kuunganishwa na mabomba madogo yenye rangi nyeusi, mfumo wa haidroponi ni mfumo wa kisasa ambao hautumii udongo bali hutumia maji yaliyochanganywa na madini maalumu kwa ajili ya kusaidia mimea kukua na kustawi.

Mimea aina ya mbogamboga ikiwa imepandwa kwenye mabomba ny rangi nyeupe. Mfumo huu wa kilimo cha hydroponi hutumia maji yaliyochanganywa na madini muhimu kwa ajili ya kusaidia mimea kustawi.

Mmea wenye rangi ya kijani, uliopandwa kwenye bomba renye rangi nyeupe, mfumo wa haydroponiki ni mfumo wa kisasa kwani hautumii udongo, bali hutumia maji yanayochanganywa na madini maalumu, kwaajili kusaidia mmea kuweza kukua na kustawi.

Mimiea yenye rangi ya kijani, ikioteshwa kwenye mabomba marefu meupe yenye matundu, mfumo huu wa kilimo cha haydroponiki ni mfumo wa kisasa unaotumia maji yanayochanganywa na madini maalumu ili kuweza kusaidia mimea kukua na kustawi.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu, mfumo huu wa haidroponi ni mfumo wa kisasa ambao hautumii udongo bali mimea hupandwa kwenye maji yaliyochanganywa na madini maalumu kwa ajili ya kusaidia mimea kukuwa na kustawi vizuri.

Mimea mdogomidogo yenye rangi ya kijani iliyooteshwa kwenye bomba refu lenye rangi nyeupe likiwa na matundu. Mfumo huu wa haidroponi ni wa kisasa unaotumia maji yanayochanganywa na madini ili kuweza kusaidia mmea kukua na kustawi vizuri.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani aina ya mbogamboga zilizopandwa kwenye vyombo vyenye rangi nyeupe, mfumo huu wa haidroponi ni mfumo wa kisasa ambao mimea haipandwi kutumia udongo bali hutumia maji na uchanganywa na madini maalum ili kuweza kusaidia mimea hiyo kukuwa na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani lenye asili ya mboga, ikiwa imepandwa kwenye chombo cha plastiki na kupewa na mpira unaounganisha chini ya ndoo, mfumo huu wa hydroponi ni mfumo wa kisasa ambao hautumii udongo, bali hutumia maji yanayochanganywa na madini maalum ya kuwezesha mimea kukuwa na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani ikiwa imepandwa ndani ya mabomba marefu yenye matundu yenye rangi nyeupe. Mfumo huu wa haidroponi ni mfumo wa kisasa kwani hautumii udongo bali hutumia maji yanayo changanywa na virutubisho maalum ili kuweza kusaidia mimea hiyo kukua na kustawi.

Mimea yenye rangi ya kijani yenye asili ya mbogamboga iliyopandwa kwenye mabomba marefu meupe yenye matundu. Mfumo huu wa haidroponi ni mfumo wa kisasa unaotumia maji yanayochanganywa na madini ili kuweza kusaidia mimea hiyo kukuwa na kustawi.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani iliyoteshwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe yenye matunda kilimo hichi kinachotumia mfumo haidroponi. Ni kilimo cha kisasa ambacho haukitumii udongo bali hutumia maji yanayochanganywa na madini maalum kwa ajili ya kuwawezesha mimea kuweza kukua na kustawi vizuri

Mimea midogo yenye rangi ya kijani ikiwa imeoteshwa kwenye bomba jeupe lenye matundu mengi. Mfumo huu wa haidroponi ni mfumo wa kisasa unaotumia maji yanayochanganywa na madini maalumu ili kuwezesha mimea kuweza kukua na kustawi vizuri.

Mimea yenye rangi ya kijani, iliyooteshwa kwenye vyombo vya plastiki vyenye rangi nyeusi. Mfumo huu wa kilimo cha haidroponi ni mfumo wa kisasa ambao hautumii udongo, bali mimea huoteshwa kwenye maji yaliyochanganywa na madini maalumu, kwa ajili ya kusaidia mimea kukua na kustawi vizuri.

Mimea iliyopandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe yakiwa na matundu. Mfumo huu wa haidroponi ni mfumo wa kisasa unaotumia maji yanayochanganywa na madini maalum kwaajili ya kuwezesha mimea kukua na kustawi.

Mimea midogomidogo iliyopandwa kwenye bomba lenye rangi nyeupe likiwa na matundu. Mfumo huu wa kilimo cha haidroponi hautumii udongo bali hutumia maji yanayochanganikana na madini maalumu yanayosaidia mimea kuweza kukua na kustawi.

Mimea midogo midogo yenye rangi ya kijani kibichi imeoteshwa kwenye bomba lenye rangi nyeupe likiwa na matundu, mfumo huu wa kilimo cha haidroponi hautumii udongo bali hutumia maji yaliyochanganyikana na madini yanayosaidia mimea kuweza kukua na kustawi.

Mimea yenye rangi ya kijani ikiwa imeoteshwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, mfumo wa haidroponi hautumii udongo bali hutumia maji yenye virutubisho vingi vinavyoweza kusaidia ukuaji wa mimea.

Mimea iliyopandwa kwenye bomba jeupe, mfumo huu wa kisasa na wa teknolojia ya hali ya juu wa haidroponi ambao hautumii udongo bali hutumia maji yenye virutubisho muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyotobolewa. Mfumo huu wa haidroponi hautumii udongo bali mfumo huu hutumia maji yenye virutubisho kwa ajili kusaidia mimea hiyo kukua.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyopandwa kwenye karatasi nyeupe inayowekwa juu ya ndoo yenye rangi ya njano iliyojaa maji. Mfumo huu wa haidroponi hautumii udongo, bali hutumia maji yanayochanganywa na virutubisho muhimu kwa ajili ya mimea kustawi.

Kilimo kinachotumia mfumo wa kisasa wa "hydroponic", ambapo mimea imeoteshwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe bila kutumia udongo. Mimea hii hupandwa kwenye mabomba haya maalumu yenye maji na virutubisho muhimu yanayosaidia ukuaji wa mimea hiyo.

kilimo cha mboga aina saladi kikiwa ndani ya mabomba meupe yaliyopandwa kwa ghorofa, kilimo hiki cha haidroponi hakitumii udongo bali mimea hiyo huwekwa katika maji yenye virutubisho muhimu.

Shamba lililopandwa mimea aina ya saladi ikiwa ndani ya mabomba meupe yaliyopangwa kwa mistari mirefu, kilimo hichi kinachotumia mfumo haidroponi ni njia ya kulima mimea bila kutumia udongo, badala yake mimea inakua katika maji yenye virutubisho muhimu.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani kibichi iliyo pandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe na yaliyotobolewa. Mfumo huu wa haidroponi, haitumii udongo bali maji yaliyochanganywa na virutubisho, kwa ajili ya kufanya mimea iweze kukuwa na kustawi.

Kilimo cha kisasa na cha mfumo wa haidroponi, ambapo mimea yenye rangi ya kijani pamoja na nyekundu, yamepandwa kwenye mabomba marefu yenye matundu yanayoshikizwa na chuma.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea ya saladi inakuwa vizuri bila kuwepo kwa udongo. Mizizi ya mimea ikiwa inaning'inia ndani ya maji yenye virutubisho ikipitia kwenye matundu yaliyochimbwa kwenye bodi yenye rangi nyeupe.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi, ikiwa imeoteshwa kwenye chombo cha plastiki chenye rangi nyeusi na mfuniko wa njano. Mfumo huu wa haidroponi hautumii udongo, bali hutumia maji yanayochanganywa na virutubisho ili kuweza kusaidia mimea kukua na kustawi vyema.

Kilimo cha kisasa kinacho tumia mfumo wa haidroponi ambapo mimea inapandwa bila kutumia udongo, mimea hii yenye rangi ya kijani kama mboga za majani imepandwa kwenye mabomba maalumu yenye maji na virutubisho muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mboga hizo.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyopandwa kwenye mashimo ndani ya bomba jeupe. Mfumo huu wa haidroponi hutumia maji yaliyochanganywa na madini muhimu kwa ajili ya kusaidia mimea kukua.

Shamba kubwa na la kisasa, linalotumia mfumo wa haidroponi, na mimea yenye rangi ya kijani kibichi, imepandwa kwenye mashimo yaliyopo ndani ya mabomba hayo marefu meupe.

Mimea yenye rangi ya kijani imepandwa kwenye mabomba marefu meupe yaliyo kuwa na matundu. Kilimo hichi cha haidroponi hakitumii maji bali mimea huoteshwa kwenye maji yenye virutubisho muhimu.

Shamba kubwa na la kisasa linalotumia mfumo wa haidroponi, mimea hiyo yenye rangi ya kijani imepandwa kwenye mabomba marefu meupe, huku chini kukiwa na mbao zinazoegemeza mabomba hayo.

Mimea yenye rangi ya kijani iliyooteshwa kwenye vyombo vyenye rangi nyeupe, mfumo huu wa kilimo cha haidroponi hautumii udongo, bali hutumia maji yanayowekwa virutubisho maalumu kwa ajili ya kusaidia mimea kukua.

Mimea ya saladi iliyopandwa kwenye mabomba manne yenye rangi nyeupe na matundu. Mfumo huu wa hydroponi hautumii udongo, kwani mimea hiyo hupandwa kwa kutumia maji yenye virutubisho muhimu, kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo.

Shamba lilopandwa mboga za majani aina ya saladi kwenye mabomba marefu meupe yenye matundu, mfumo huu haidroponi hautumii udongo bali hutumia maji yanayowekwa virutubisho ili kusaidia mimea hiyo kukua na kustawi vizuri.

Banda kubwa na la kisasa, lenye mifugo aina ya nguruwe. Ufugaji huu mkubwa wa kiwandani hulenga kuzalisha nyama kwa ajili ya kuuza.

Shamba kubwa lililolimwa zao aina ya kabichi zao hili limeoteshwa kwenye mistari mirefu huku zikiwa tayari zimeiva tayari kwa ajili ya kuvunwa, mfumo huu wa kilimo cha kiwandani kuashiria matumizi mbinu bora za kilimo ilikuweza kutoa mazao yenye ubora na yenye wingi mkubwa.

Banda kubwa na la kisasa lenye ng’ombe wengi rangi nyeusi na nyeupe huku ndani ya banda hilo kukiwa na sehemu kwa ajili ya kupata chakula pamoja na maji kwa ng’ombe hao .Ufugaji huu wa kibandani hulenga kuzalisha ng’ombe wanaotoa maziwa bora pamoja na nyama nzuri.

Banda kubwa la kisasa lenye kuku wengi, huku kukiwa na kamba ikining’iniza vyombo vya chakula pamoja na maji kwa ajili ya kuku hao. Ufugaji huu mkubwa wa kiwandani hulenga kuzalisha kuku wengi kwa ajili ya mayai pamoja na nyama.

Mimea yenye rangi ya kijani, iliyopandwa kwenye shamba maalumu lijulikanalo kama chafu. Mfumo huu wa kilimo cha kiwandani hutumia mbinu bora za kilimo ili kuweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Shamba kubwa lililolimwa zao aina ya uyoga, ndani ya jengo maalumu la shughuli za kilimo lijulikanayo kama chafu. Mfumo huu wa kilimo cha kiwandani, hutumia teknolojia ya kisasa na mbinu bora za kilimo ili kuweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Shamba lililopandwa zao aina ya nyanya. Huku kukiwa na vigingi vya miti, vilivyo wekwa katikati ya shamba hilo kushikilia mimea hiyo iweze kustawi vizuri. Kilimo hichi cha kiwandani, hutumia mbinu bora za kilimo, inayoweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Zao la nyanya lililovunwa na kupakiwa kwenye kreti zenye rangi ya kijani zikiwa ndani ya kiwanda kwa ajili ya kufungwa vizuri ili kuweza kupelekwa kwa wateja, nyanya hizo zinazopitishwa kwenye mkanda maalumu wa chuma kutoka kwenye sehemu moja kwenda nyingine.

Shamba kubwa lililopandwa zao la uyoga ndani ya nyumba maalumu ya kufanyia kilimo ijulikanayo kama chafu, mfumo huu wa kilimo cha kiwandani hutumia mbinu bora za kilimo; ili kuweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Shamba kubwa lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani huku kukiwa na baadhi ya wakulima wakipalilia shamba hilo. Kilimo hichi cha kiwandani hutumia mbinu bora kwa ajili ya kuhakikisha inatoa mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Banda kubwa na la kisasa lenye kuku wengi wenye rangi nyeupe, huku ndani ya banda hilo kukiwa na mabomba yanayoshikilia vyombo vya chakula pamoja na maji. Ufugaji huu wa kiwandani hutumia mbinu za kisasa zaidi kuweza kuzalisha kuku wengi kwa ajili ya nyama pamoja na mayai.

Vifaranga wengi wakiwa ndani ya banda, vifaranga hao wengi wenye rangi nyeupe kuashiria ufugaji mkubwa wa kiwandani kwa ajili ya kuzalisha kuku wa nyama na mayai.

Kilimo kikubwa na cha kisasa cha tunda lijulikanalo kama stroberi. Zao hili lililooteshwa kwenye jumba maalumu lijulikanalo kama chafu, hutumia mfumo wa kiwandani, ambapo matunda hayo hulimwa kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu, ili kuongeza ubora wa matunda hayo.

Banda kubwa na la kisasa lenye kuku wengiwenye rangi nyeupe, huku kukiwa na vyombo vya plastiki vyenye rangi nyekundu kwa ajili ya kuwawekea chakula pamoja na maji; ufugaji huu mkubwa wa kiwandani hulenga kuzalisha kuku kwa ajili ya nyama ama mayai.

Banda kubwa na la kisasa lenye ng'ombe wengi huku banda hilo likiwa lina vyuma kwa ajili ya kuwagawa ng'ombe hao kwenye sehemu mbalimbali. Ufugaji huu mkubwa wa kiwandani huzalisha ng'ombe kwa ajili ya nyama pamoja na maziwa.

Shamba kubwa la mbogamboga ndani ya jumba maalumu la kilimo lijulikanalo kama chafu. Mfumo huu wa kilimo cha kiwandani ni madhubuti kwa ajili ya kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Banda kubwa lililo jaa kuku wengi, huku kukiwa na vyombo kwa ajili ya chakula na maji. Ufugaji huu wa kiwandani huzalisha kuku wengi kwa ajili ya mayai pamoja na nyama.

Wakulima wawili wakiwa ndani ya chafu wakikagua mimea iliyostawi, hii inaashiria kilimo cha kisasa au cha viwandani ambacho hutumia teknolojia maalumu ili kudhibiti mazingira ya ukuaji wa mimea na kuongeza tija.

Shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi, zao hili limepangwa kwa mistari mirefu. Kuashiria kilimo cha kiwandani, kwani kilimo hichi husisitiza matumizi ya kilimo cha kisasa pamoja na teknolojia ya hali ya juu ili kuweza kuzalisha mazao mengi.

Shamba lililopandwa zao aina ya nyanya, nyanya nyingi bado ni mbichi huku kukiwa na chache zenye rangi nyekundu zikiwa zimeanza kuiva. Kilimo hichi cha kiwandani kinahusisha uzalishaji wa mazao kwa kiwango kikubwa kwa kutumia teknolojia, usimamizi wa kisasa na mbinu zinazolenga kuongeza ufanisi na mavuno.

Shamba kubwa lililopandwa mboga aina ya kabichi, kilimo hichi cha kiwandani kinachodhamiria kuzalisha mazao kwa wingi na kwa kutumia teknolojia ya kisasa.

Shamba kubwa la mboga za majani zenye rangi ya kijani zikiwa zimepandwa kwa mpangilio mzuri, kilimo hichi cha kiwandani husisitiza matumizi ya teknolojia pamoja na mbinu za kisasa za kulima ili kuhakikisha inatoa mazao yenye ubora na wingi kwa ajili ya biashara.

Banda kubwa la kisasa lenye ng'ombe wengi, wenye rangi nyeupe na nyeusi. Kilimo hicho cha kiwandani hulenga kuzalisha maziwa mengi yenye ubora pamoja na nyama nzuri kutoka kwenye ng'ombe hao.

Kundi la wanawake wakiwa kwenye shughuli za kukata na kufunga maua ndani ya kiwanda, maua hayo yenye rangi tofautitofatui kama vile njano, nyekundu na rangi ya chungwa yakiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililolimwa zao aina ya kabichi, ambapo baadhi zake zikiwa tayari zimekwisha kukomaa tayari kwa ajili ya kuvuna. Kilimo hichi cha kiwandani kinahusisha uzalishaji wa mazao kwa kiwango kikubwa, kwa kutumia teknolojia usimamizi wa kisasa na mbinu zinazolenga kuongeza ufanisi wa mavuno.

Shamba kubwa lililopandwa zao la kabichi, zao hili ambalo hutumika kama mboga limepandwa kwa mfumo wa kilimo cha kiwandani, ambacho husisitiza matumizi ya teknolojia na mifumo ya kisasa ya kulima ili kuzalisha mazao kwa wingi na kuuza sokoni.

Banda kubwa na la kisasa lililosheheni kuku wengi wenye rangi nyeupe, ufugaji huu wa kiwandani. Unatumia teknolojia ya hali ya juu, huku kukiwa na kamba zinazoshikilia vyombo vya chakula kwa ajili ya kuku hao.

Shamba kubwa na lakisas lilopandwa katika shamba

Banda lililotengenezwa kwa mbao lililojaa kuku wengi huku kukiwa na kamba ikishikiliwa vyombo vya maji na chakula ya kuku hao, ufugaji huu wa kiwandani hulenga kuzalisha kuku wengi kwa ajili ya mayai pamoja na nyama.

Shamba walilopandwa zao na nanasi ri na biashara imeanza kustawi na matumizi haya ya kilimo cha kiwandani kusisitiza juu ya teknolojia pamoja na mifumo ya kisasa ya ukulima ili kuhakikisha inazalisha mazao mengi ya biashara

Kilimo cha zao la nyanya ,huku kukiwa na mazao mengine kando yake, yaliyopandwa kwa mistari mirefu, ukiwa na mabomba meusi chini kwajili ya umwagiliaji. Kilimo hiki kinachotumia mfumo wa kiwandani kinahusisha kuzalisha mazao kwa wingi mkubwa na kutumia teknolojia na mfumo wa kisasa.

Shamba kubwa lililopandwa mbogamboga aina ya kabeji kwa mpangilio mzuri, kilimo hiki cha kiwandani kinasisitiza matumizi ya mbinu za kisasa za kilimo, ili kutoa mazao mengi yenye ubora wa hali ya juu.

Shamba kubwa lililopandwa zao aina ya nanasi, nanasi nyingi zikiwa tayari zimechomoza na kuiva. Kilimo hiki cha kiwandani hulenga matumizi ya mfumo wa kisasa wakulima ili kuweza kuzalisha mazao mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Shamba kubwa lililopandwa zao aina ya kabichi, katika mistari mirefu, Shamba hili limemea kabichi nyingi ambazo zimesha kwisha kuiva, Kilimo hichi cha kisasa na cha kiwandani, hulenga uzalishaji mkubwa wa mazao Kwa ajili ya kuuza sokoni.

Chafu kubwa iliyoundwa kwa ajili ya kilimo cha viwandani safu ndefu za mimea ya kijani kibichi zimepangwa kwa utaratibu zikienea mbali ndani ya chafu, muundo wa paa la chafu lenye uwazi na nguzo za chuma unaashiria mazingira yaliyodhibitiwa kikamilifu kwa ajili ya ukuaji bora wa mazao.

Shamba kubwa linalomwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mifereji. Mfumo huu husaidia kusambaza maji kwenye mistari ya mimea kwa ufanisi mkubwa.

Shamba kubwa lililooteshwa mazao yenye rangi ya kijani, huku kukiwa na eneo la wazi lililopitishwa mipira mirefu myeusi. Utumiaji wa mipira hiyo ya kumwagilia kwa kunyunyuzia, hupeleka maji moja kwa moja kwenye shina la mmea ili iweze kukua na kustawi vizuri.

Mkulima akimwagilia bustani ya miche ya miti midogo midogo kwa kutumia bomba la maji, mfumo huu mdogo wa umwagiliaji hutumiwa kutunza miche kabla ya kupandwa shambani.

Shamba lililopandwa mboga zimewanga kijani huku kukiwa na bomba nyeusi nalopita karibu na shina ya mboga hizo nikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu humwagilia maji moja kwa moja kwenye shina mimea ili kuweza kusaidia mimea kupata maji kwa wakati ili iweze kustawi vizuri.

Shamba kubwa lililooteshwa mazao ya rangi ya kijani, huku kukiwa na mabomba mengi yenye rangi nyeusi yakipita karibu na shina la mimea hiyo kwa ajili ya umwagiliaji wa matone. Umwagiliaji huu ni muhimu kwani hupeleka maji moja kwa moja kwenye shina la mimea ili iweze kukua na kustawi vizuri.

Shamba kubwa lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani katika mistari mirefu, likimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyiza. Mfumo huu wa kisasa husaidia kusambaza maji kwa usawa kwenye mimea hasa katika maeneo yenye changamoto ya upatikanaji wa maji kwa ajili ya shughuli ya kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia bomba kubwa lenye rangi nyeupe ambalo linasambaza maji shambani, kutoka kwenye bomba kuu. Huku kukiwa na mirija midogo meusi imeunganishwa na kulazwa kando, wa kila mstari wa kila mmea. Mfumo huu unapeleka maji polepole na moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mfumo wa umwagiliaji maji wa matone, ambapo bomba jeusi kubwa limepita karibu na mmea mchanga, huku kukiwa na bomba dogo la pili ambalo linapeleka maji moja kwa moja kwenye shina la mmea. Matumizi haya ya teknolojia ya kisasa katika kilimo yanasaidia kuokoa maji na kuhakikisha mmea unapata maji ya kutosha.

Shamba kubwa lenye mipira ikiwa imepita yenye rangi nyeusi kwaajili ya kumwagilia, huku mkuliwa wa kiume akiwa anachunguza mfumo huo wa umwagiliaji ndani ya shamba hilo.

Shamba kubwa lililopandwa zao aina ya mahindi, huku kukiwa na mfumo wa umwagiliaji wa bomba kubwa jeupe, lililopo kando ya shamba hilo, likiwa na matundu yanayoruhusu maji kumwagika kwenye shina la zao hilo.

Mimea midogomidogo, iliyopandwa kwenye udongo mwekundu. Huku kila mmea una maji, yaliyotiririka kwenye shina chake. Kukiwa na mabomba madogo meusi yaliyopangwa kuelekea kwenye kila mmea, kwa ajili ya kumwagilia mmea huo.

Shamba kubwa lenye udongo wa rangi nyekundu huku likiwa limepandwa vitalu vya mihogo, shamba hilo lina mabomba marefu meusi kwa ajili ya kumwagilia maji kwenye shina ya mimea hiyo.

Shamba kubwa lililopandwa mazao ambapo kando ya shamba hilo kuna bomba refu lenye rangi nyeupe likiwa na matundu nikimwaga maji ndani ya shamba hilo moja kwa moja kwenye shina ya zao hilo.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa katika msitari mrefu, huku katikati kukiwa na mabomba yanayopitisha maji. Mfumo huu wa umwagiliaji wa matone unasaidia mimea kupata maji moja kwa moja kwenye mizizi yake. Jambo ambalo husaidia mimea kustawi hata katika maeneo yenye ukame.

Shamba lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani, huku kukiwa na mabomba yenye rangi nyeusi yakipita karibu na mazao hayo, yakimwagilia maji moja kwa moja kwenye shina la mimea. Mfumo wa umwagiliaji husaidia kuokoa upotevu wa maji kwani humwaga maji moja kwa moja kwenye shina la mmea.

Mimea michanga ikiwa imepandwa kwenye udongo na karibu yake kuna bomba jembamba la rangi nyeusi la umwagiliaji wa matone, bomba hili likiwa limewekwa karibu na mzizi wa mmea, likiwa na uwezo wa kutoa maji kidogo kidogo, moja kwa moja kwenye mmea huu uliopandwa shambani.

Mandhari ya asili iliyofunikwa na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, huku kwa mbali kidogo kukiwa na miti mingi inayounda msitu mnene. Eneo hilo la wazi likiwa na wanyama pori kama vile punda milia pamoja na nguruwe pori.

Eneo kubwa lililojaa miti pamoja na nyasi zenye rangi ya kijani, huku kukiwa na ziwa kubwa na ukungu, kuashiria kuwa ni eneo lenye mvua nzito.

Eneo lenye milima mikali iliyochongoka huku kukiwa na mimea michache, kando ya milima hiyo kuna barabara ikiashiria kuwa ni eneo ambalo watu au watalii hutembelea mara kwa mara.

Eneo kubwa na la wazi lililojaa miti pamoja na mimea. Huku kukiwa na ziwa likikatiza kwenye eneo hilo lenye maji lenye maji yenye rangi ya kahawia ama tope kuashiria ni eneo lenye miamba mingi.

Mandhari kubwa iliyojaa mimea yenye rangi ya kijani pamoja na miti mingi huku ukiwa na mto mwembamba unaokatiza katikati ya eneo hilo, huku kingo za mto huo ikiwa imejaa miti.

Mandhari ya asili yenye milima mikubwa iliyofunikwa na miti mingi na nyasi za kijani kibichi. Misitu hii ni muhimu kwa ekolojia huku anga likiwa ni jeupe na mawingu yametawanyika.

Mandhari yenye milima na mabonde milima hiyo ikiwa imefunikwa na nyasi, zenye rangi ya kijani huku sehemu ya katikati ya kilima kimoja kukiwa na msitu mnene uliojaa miti mingi, huku anga ikiwa ni nyeupe kuashiria kuwa ni muda wa mchana.

Eneo la wazi la tambarare kubwa lililofunikwa na nyasi zenye rangi ya kijani, huku kukiwa na baadhi ya miti sehemu ya juu ya eneo hilo huku anga likiwa la rangi ya bluu kuashiria kuwa kipindi cha jua kali.

Eneo la wazi lenye nyasi nyingi za kijani pamoja na miti michache huku katikati ya eneo hilo ukikatiza mto ulio na kona wenye maji machache.

Mandhari pana na ya wazi yenye miti yenye asili ya miba katika eneo kubwa la savana. mandhari hii ya asili hupatikana katika maeneo mengi ya Afrika mashariki.

Mandhari nzuri yakuvutia yenye mito pamoja na mashamba yaliyolimwa vizuri

Mandhari ya kipekee, yenye wanyama pori, huku kukiwa na msitu mdogo katikati ya eneo hilo. Na mbele kukiwa na majengo marefu, kuashiria kuwa ni jiji ama makazi ya watu.

Mandhari ya milima mirefu iliyofunikwa na mimea pamoja na misitu minene, huku ikiwa ni mandhari muhimu kwa utalii na uhifadhi wa wanyama pori.

Mandhari ya asili yenye kuvutia yenye mawe makubwa, mawe hayo yamewekana juu ya mengine huku chini ya mawe hayo kukiwa na nyasi za kijani kibichi na mimea mingine midogomidogo.

Mandhari pana yenye milima na mabonde huku sehemu kubwa ikiwa imefunikwa na nyasi zenye rangi ya kahawia ikiashiria ni msimu wa kiangazi huku bonde hilo likikatiza katikati ya mandhari hiyo.

Mandhari ya mbuga za wanyama, zikiwa na mlima mrefu wenye theluji kwa juu, chini yake kukiwa na msitu mnene wenye miti mingi pamoja na nyasi kubwa. Huku kukiwa na kundi la wanyamapori kama vile tembo.

Mandhari yenye milima na nyasi zilizochanganyikana na miamba sehemu ya mbele, ikiwa na mimea mbalimbali ikiwa ni pamoja na nyasi kavu, vichaka na miti mingi midogo midogo.

Mandhari yenye mto wenye maji ya kahawia ama tope, inayokatiza katikati ya eneo yenye miti mingi pamoja na majani. Huku kingo za mto huo ukiwa na majani yenye rangi ya kijani ya kibichi.

Mandhari yenye eneo la asili huku kukiwa na mto unaokatiza katikati na kingo zake zikiwa zimejaa miti pamoja na vichaka vyenye majani yenye rangi ya kijani, huku sehemu ya mbali kidogo kukiwa na nyasi zenye rangi ya kahawia.

Mandhari nzuri ya asili na ya kuvutia, yenye ziwa ambalo, limezungukwa na mimea kwenye kingo zake. Huku kukiwa na njia ndogo inayopitika kwa miguu, ikikatiza katikati ya eneo hilo. Huku anga likiwa na mawingu mazito, ikiashiria kipindi cha mvua.

Mandhari ya asili iliyokua na ziwa lenye maji yenye rangi nyeusi, huku kingo za ziwa likiwa na mimea yenye rangi ya kijani pamoja na miti mingi, huku likiwa ni eneo tulivu likivutia watalii

Mandhari ya asili yenye uwazi mpana kukiwa na miti mingi iliyotawanyika pamoja na njia nyembamba, inayokatiza katika eneo hilo lenye udongo mwekundu.

Mandhari ya asili na pana yenye milima na mabonde, huku sehemu ya mbele ya mteremko milima imefunikwa na mimea na kwa mbali kidogo kukiwa na uwanda mpana wenye miti mingi.

Mandhari pana yenye mimea minene, misitu na vichaka. Huku katikati kukiwa na miamba. Miamba hiyo yenye uwazi yenye rangi ya kahawia ikionekana kwa sehemu ya juu.

Mandhari ya kuvutia na ya asili yenye upana mkubwa na uwazi wenye nyasi ndefu za rangi ya kahawia na kijani, zilizotawaliwa na miti midogomidogo iliyotawanyika, huku nyuma kukiwa na milima na anga lina mawingu meupe.

Mandhari ya asili na ya kuvutia, yenye mimea, miti pamoja na mimea mingi. Huku kukiwa na mto unaokatiza katikati wenye maji yenye rangi ya kahawia.

Mandhari yenye kupendeza ya milima mirefu na vilima vilivyofunikwa na majani mabichi, huku kukiwa na barabara ndogo ya vumbi inayopinda ikipita katikati ya mandhari hii, mbali kidogo kuna bonde lenye miti na ukungu kidogo, anga la bluu linaloonekana wazi.

Mandhari yenye ukame ama nusu yangu yenye barabara ya vumbi ama udongo mwekundu ikipinga katikati ya maeneo yenye mimea michache na vichaka vilivyosambaratika.

Mandhari yenye eneo kavu lenye udongo wa rangi ya kahawia, huku kukiwa na miti michache, mbele ya miti hiyo kuna kilima chenye misitu mingi na majani ya rangi ya kijani.

Mandhari ya eneo kubwa iliyojaa miti pamoja na majani yenye rangi ya kijani, huku katikati ya eneo hili ikiwa na ziwa refu na kingo zake kuzungukwa na miti pamoja na mimea.

Mandhari ya asili iliyofunikwa na mimea ya rangi ya kijani pamoja na miti mikubwa yenye viota, kando ya mandhari hiyo kuna barabara ya vumbi ikiashiria kuwa ni sehemu ambapo kuna watu wanatembelea eneo hilo.

Mandhari ya asili yenye ziwa ambalo katikati yake kuna kisiwa kidogo cha kijani, huku ziwa hilo likiwa limezungukwa na miti pamoja na milima mbalimbali na anga likiwa safi lenye mawingu machache.

Mandhari ya asili yenye mto unaopita katikati ya bonde kavu. Mto huo wenye kingo za udongo una maji kidogo na kwa mbali kuna mstari wa miti mirefu na milima ikionyesha mazingira ya nusu jangwa au eneo lenye uhaba wa mvua.

Mandhali pana yenye miti mirefu yenye miba, huku kukiwa na nyasi zenye rangi ya kahawia, ikiashiria ni kipindi cha kiangazi, huku kukiwa na baadhi ya wanyama wamelakla kwenye nyasi hizo.

Mandhari ya ziwa kubwa na utulivu likiwa limetulia chini ya anga la bluu safi. Upande wa mbele kuna miti miwili iliyokauka lakini yenye matawi ya kipekee ikisimama kwenye ardhi yenye miamba na mimea ya kijani kibichi.

Mandhari ya asili lenye eneo la milima na mabonde pamoja na mimea mingi ya kijani kibichi na miti, huku kukiwa na barabara ndogo za udongo zinazopitika katikati ya milima hiyo.

Eneo kubwa, pana na la wazi lenye mti mmoja uliosimama katikati ya nyasi nyingi za kahawia. Mandhari hii ya savana inaashiria ukosefu wa mvua kwa kipindi hiko.

Mandhari pana na tambarare iliyojaa miti pamoja na vicha wenye rangi ya kahawia ama tope

Mandhari ya asili yenye uwazi mpana wenye ziwa, na kando ya ziwa hilo kukiwa na miti michache na wanyama aina ya pundamilia, pia kuna kundi kubwa la ndege wanaofanana na flamingo wakiwa wamesimama ndani ya maji ya ziwa hilo.

Barabara ya udongo iliyonyooka inayopita kwenye eneo lenye ukame, pande mbili za barabara kuna nyasi kavu na miti michache iliyotawanyika kwa mbali kukiwa na milima yenye miamba chini ya anga lenye rangi ya bluu lisilo na mawingu.

Mandhari ya wanyama pori iliyofunikwa na nyasi zenye rangi ya kijani pamoja na miti michache, huku kukiwa na kundi la wanyama pori kama vile pundamilia, swala na nyumbu.

Mandhari ya kuvutia yenye mlima uliofunikwa na mimea, miti minene, pamoja na misitu. Huku mbele ya mlima huo kukiwa na shamba kubwa, lililolimwa zao lenye rangi ya kijani kibichi.

Mandhari ya mbuga yenye nyasi nyingi huku jua likiwa likionekana ni vichomeoza au likiwa linatua, na lina rangi nzuri ya machoyo au mawio huku kukiwa na barabara yenye nyayo za gari, na mnyama aina ya swala akikimbia katikati ya barabara hiyo.

Mandhari pana na tambarare iliyofunikwa na nyasi nyingi zenye rangi ya kahawia. Huku kukiwa na miti michache iliyotawanyika, kuashiria kuwa ni eneo lenye ukame ama kiangazi.

Mandhari ya asili yenye milima na mabonde yaliyofunikwa na: mimea, majani, miti na misitu yenye rangi ya kijani; huku anga likiwa la bluu pamoja na mawingu kadhaa yenye rangi nyeupe.

Mbuzi wa kufugwa wakiwa katika banda lao kubwa lililotengenezwa kwa mbao, huku wakiwa wanakula kwenye chombo maalum lililo karibu na banda hilo. Ufugaji huu wa mbuzi hulenga kuzalisha nyama.

Mbuzi wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa mbao, huku kukiwa na vichanja vya kupitisha vichwa ili waweze kupata chakula pamoja na maji. Ufugaji huu wa mbuzi ni mahususi kwa ajili ya kuuza ama kupata nyama.

Mbuzi watatu wakichungwa karibu na shamba la mahindi huku mchungaji akimlisha mmoja wa mbuzi hao wakiwa na shamba shingoni kwa ajili ya kuzuia mbuzi hao kuondoka na kwenda sehemu hatarishi.

Kundi la wafugaji wa nyuki wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya kujikinga na kuumwa na nyuki, wakishughulikia mizinga ya kisasa ya nyuki. Mmoja wao anashika sega la asali lililojaa nyuki, akionyesha mchakato wa uvunaji wa asali au ukaguzi wa mzinga.

Wafugaji wawili wa nyuki wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya kujikinga na nyuki, huku mmoja wao akiwa ameshika mzinga uliyojaa nyuki na sega la asali. Ufugaji wa nyuki ni muhimu kwani huzalisha asali ambayo ni muhimu na kwa matumizi ya binadamu.

Kuku wengi wakiwa ndani ya banda huku kukiwa na kamba ikishikilia vyombo vyao maalumu kwa ajili ya chakula na maji, ufugaji huu mkubwa wa kuku hulenga hasa kuzalisha mayai pamoja na nyama.

Kundi la bata wanaofugwa wakiwa eneo la nje huku bata hao wakiwa wanakula kutoka kwenye udongo, wa ufugaji huu ni mahususi kwa ajili ya nyama.

Mfugaji wa bata katika eneo la wazi, huku kukiwa na bwawa lilojaa maji kwa ajili ya bata hao kuweza kuogelea na kula samaki wadogo wanaopatikana ndani ya bwawa hilo.

Kuku wengi wanaofugwa kwa ajili ya nyama pamoja na mayai, huku pembeni ya kuku hao kuna mayai yaliyopangwa na mfugaji huyo akiwakatia kuku hao matikiti maji.

Banda kubwa la kuku ambalo lina kuku wengi sana. Kuku hao wanatunzwa ndani ya banda hili wakiwa na vyombo vya kulia chakula na kunywa maji. Huku wanaume wawili wakiwa wanawaangalia kuku hao.

Kundi la bata wenye rangi nyeupe wakilishwa na mwanaume aliyeshika gunia lenye rangi nyeupe na chakula ndani yake, bata hao wakiwa ndani ya sehemu ya banda lao.

Mwanaume amesimama katikati ya kundi kubwa la kuku, akiwa ameshika kuku wawili mikononi mwake. Nyuma yake kuna banda la kuku lililojengwa kwa mbao, na kuku wengine wakiwa wametawanyika kwenye eneo hilo.

Banda la kufugia kuku likiwa na kuku wengi, wengi wao wao wakiwa na rangi nyekundu. Huku kukiwa na mwanamke aliyevaa koti jeupe wakiwachunguza kwa ukaribu kuku hao.

Kundi la kuku wanaofugwa wenye rangi tofauti nyeupe na nyekundu wakiwa kwenye eneo la wazi lenye majani ya kijani. Kuku hao wanaofugwa kwa ajili ya mayai pamoja na nyama wanakula kwenye eneo hilo la wazi.

Kundi la vifaranga wenye rangi nyeupe wakiwa wametawanyika ndani ya banda wakiwa wanakula na kunywa kwenye vyombo vilivyowekwa katikati, huku banda hilo likiwa na mwanga kwa ajili ya kuwapatia joto kuku hao wadogo.

Mfuko wa plastiki wenye mbegu za kilimo nje ya mfuko huu kuna picha pamoja na maandishi, yakielezea mbegu ni maalumu kwa ajili ya zao gani huku kukiwa na jina pamoja na picha ya zao hilo.

Shamba lililopandwa miche midogomidogo yenye rangi ya kijani kwa mpangilio wa mstari iliyonyooka, huku kukiwa na mabomba meusi yakipita karibu na shina ya miche hiyo kuweza kuimwagilia maji ili iweze kukua na kustawi vizuri.

Shamba kubwa lililopandwa miche midogomidogo yenye rangi ya kijani, huku kukiwa na mabomba meusi yakipita karibu na mashina ya miche hiyo, ili kuweza kumwagilia maji. Kilimo hiki cha mbegu hutunza mbegu ili ziweze kustawi na kuzalisha mazao mazuri.

Shamba lililopandwa miche mingi midogomidogo, yenye rangi ya kijani, miche hii huangaliwa kwa karibu, ili iweze kukomaa na kuzaa mbegu, zinazoweza kuhamishwa na kupelekwa shambani, kilimo hichi cha mbegu ni muhimu, kwani husaidia kutunza mimea na kuweza kuendeleza jamii ya mimea hiyo.

Miche mingi iliyooteshwa kwenye vyombo maalumu ndani ya jengo maalumu la kufanyia shughuli za kilimo lijulikanalo kama chafu. Kilimo hiki cha mbegu ni muhimu kwani mbegu hizi huangaliwa kwa ukaribu ili ziweze kustawi na kuzalisha mbegu imara kabla ya kupelekwa shambani.

Kundi la wakulima wakiwa wanaotesha miche midogomidogo kwenye vitalu vyenye udongo mweusi, upandaji huu wa miche ni muhimu kwani huangaliwa kwa ukaribu ili iweze kuzalisha mimea iliyo bora kabla ya kuamishwa shambani.

Bustani kubwa ya kulima mbegu. Bustani hii imepandwa miche midogomidogo ambayo huangaliwa kwa ukaribu ili iweze kukua na kustawi kabla ya kuhamishwa shambani. Mfumo huu husaidia kudhibiti hali ya hewa na mazingira, mbegu ziote vizuri na kutoa mimea yenye afya.

Miche mingi ya mbegu iliyopandwa kwenye vyombo vya plastiki ndani ya jengo maalumu la kufanyia shughuli za kilimo ijulikanayo kama chafu. Miche hii huangaliwa kwa ukaribu sana ili iweze kukua na kustawi kabla ya kuhamishwa na kwenda kupandwa mashambani.

Shamba kubwa lililopandwa miche mingi midogo midogo yenye rangi ya kijani, miche hiyo inamwagiliziwa maji kwa ajili ya kukua na kuaeza kustawi ilikuhamishwa shambani.

Shamba kubwa lililopandwa miche midogomidogo yenye rangi ya kijani kwenye nyumba maalumu ya kufanyia kilimo hiko lijulikanalo kama chafu. Vitalu hivyo huchunguzwa kwa umakini, ili viweze kukua na kustawi vizuri kabla ya kuhamishwa shambani.

Shamba kubwa lililopandwa miche mingi midogomidogo yenye rangi ya kijani ndani ya jengo maalumu la kilimo lijulikanalo kama chafu. Miche hii midogo huangaliwa kwa ukaribu ili iweze kukua na kustawi kabla ya kuhamishwa shambani.

Kundi la watu wakipanda mbegu kwenye bustani ndogo kwa kutumia mikono, huku mmoja wao akiwa ameshikilia pakiti, ikiiashiria upandaji na uzalishaji wa mbegu kwenye bustani.

Kifurushi cha mbegu za mboga, huku kifurushi hicho kikiwa na picha ya mboga yenye rangi ya kijani na habari muhimu kama vile uzito wa mbegu hizo kuwa ni gramu ishirini na tano, ikiashiria matumizi ya mbegu bora na za kisasa katika kilimo.

Bustani kubwa ya kisasa ya kukuza mimea iliyojaa mimea midogo midogo kwenye chombo maalumu, mimea hii imepangwa kwa utaratibu maalumu jambo ambalo ni muhimu katika ukuzaji wa mbegu kwa ajili ya kustawi.

Pakti za mbegu za maua zinazouzwa zikiwa na picha za maua yenye rangi tofautitofauti kama vile nyeupe, njano na chungwa. Pakti hizi zimeandikwa jina la kampuni pamoja na jina la mbegu ikionyesha aina mbalimbali za mbegu za maua zinazopatikana kwenye soko hilo.

Shamba kubwa la mahindi machanga likiwa limepandwa kwa mstari mirefu na iliyopangika vizuri. Mimea hii ya mahindi bado ni midogo na inaanza kukua vizuri ikiashiria shamba limetunzwa vizuri na mkulima ametumia mbegu stahiki, ili kuweza kupata mavuno mengi na mazuri.

Miche midogo iliyopandwa kwenye vyombo vidogo vyenye rangi nyeusi vikipangwa kwa utaratibu mzuri. Hatua hii ya kwanza ya kilimo ambapo mbegu huoteshwa na kutunzwa vizuri, kabla ya kupandwa shambani.

Mfanyabiashara wa pembejeo za kilimo akiwa ndani ya duka lenye mbegu mbalimbali, nyuma yake kuna rafu zilizopangwa mbegu, dawa za mimea na pembejeo zingine muhimu za kilimo. Kuashiria upatikanaji wa mbegu bora kwa wakulima, ili kuongeza uzalishaji wenye tija, shambani kwao.

Pakti yenye mbegu za kabichi, nje ya pakti hiyo kuna picha ya kabichi iliyo komaa pamoja na maelezo yakieleza kua ni mbegu chotara za kabichi.

Eneo la wazi linalouza mbegu tofautitofauti, zilizopangwa kwenye magunia, huku kukiwa na mashine ya kupima uzito wa mbegu zitakazo nunuliwa hapo na wateja.

Miche iliyopandwa kwenye udongo wa kahawia na kwenye vyombo vyenye rangi nyeusi, miche hiyo midogo imeshaanza kustawi, ikisubiriwa kukomaa ili kuhamishwa shambani.

Bustani kubwa yenye miche mingi tofautitofauti, iliyopandwa kwenye vyombo maalumu. Uandaaji huu wa miche ni muhimu, kwani husaidia miche kupata mazingira bora ya kukua kabla ya kupelekwa shambani.

Miche midogo iliyopandwa kwenye vyombo vya plastiki vyenye rangi nyeusi. Kilimo hichi cha mbegu ni muhimu, kwani miche hii huangaliwa kwa umakini hadi zinapokomaa na kutoa mbegu ambazo huuzwa kwa wakulima wengine.

Miche midogo iliyopandwa kwenye vyombo vya plastiki na kuwekwa juu ya treyi nyeusi, ukuuzaji huu wa mbegu ni muhimu kwani miche hii midogo huangaliwa hadi inapokomaa na kutoa mbegu mpya zenye ubora ambazo huuzwa kwa wakulima wengine.

Safu ya miche midogomidogo iliyopandwa kwenye vyombo vya udongo unaofanana. Hatua hii ya mwanzo ya ukuzaji wa mbegu ni muhimu, kwani mbegu hizi huangaliwa kwa uangalizi maalumu na kisha kumea mbegu zinazohamishwa kupelekwa shambani.

Pakti ya mbegu za nyanya nje ya pakti hiyo kuna picha ya nyanya yenye rangi nyekundu iliyoiva, huku kukiwa na maandishi ikionesha kuwa hizo mbegu ni chotara zikiwa na kipimo cha gramu ishirini na tano.

Wakulima watatu wa kiume wakisimama karibu na rundo kubwa la mbegu za kahawa zilizokaushwa kwenye gunia lililowekwa juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao nyuma yao kuna miti na migomba michache, hii inaonesha mchakato wa kukausha mbegu za kahawa ambayo ni muhimu kabla ya kuzisaga na kuziandaa kwa ajili ya kuuzwa au kupandwa shambani.

Miche midogo iliyopandwa kwenye udongo wenye rangi ya kahawia iliyokolea, kilimo hichi cha mbegu ni muhimu kwani miche hii inaangaliwa kwa ustawi mkubwa, na kisha kuuzwa kwa wakulima wengine ama kupelekwa kwenye shamba kubwa.

Kifurushi cha mbegu za kabichi: nje ya kifurushi hicho kuna picha yenye kabichi iliyokomaa huku ikiwa imeandikwa taarifa mbalimbali kama vile, idadi ya mbegu kuwa elfu kumi na aina ya mbegu hiyo kuwa ya chotara mambo ambayo ni muhimu kwenye matumizi ya mbegu bora za kisasa katika kilimo.

Bustani ya miche iliyopandwa katika chombo chenye rangi nyeusi na kwa utaratibu maalumu. Miche hiyo ya aina mbalimbali yenye rangi ya kijani na nyekundu, ikiwa ni hatua ya mwanzo ya kuandaa miche kabla ya kupandwa shambani.

Pakiti yenye mbegu za mboga aina ya kabichi, nje ya pakiti hiyo kuna picha ya kabichi iliyokomaa pamoja na maandishi muhimu, yakieleza taarifa muhimu kwa ajili ya kilimo cha mbegu ya kabichi.

Pakti za mbegu za maua zinazouzwa zikiwa na picha za maua zenye rangi tofautitofauti, kama vile njano na nyekundu. Nje ya pakti hizi zimeandikwa jina la kampuni pamoja na jina la mbegu za maua hayo, ikionyesha aina mbalimbali za mbegu za maua zinazopatikana kwenye soko hilo la kilimo cha bustani.

Miche midogo iliyopandwa kwenye chombo cha plastiki, yenye rangi nyeusi huku baadhi ya miche hiyo ikianza kuchanua majani madogo yenye rangi kya kijani kibichi.

Sehemu ya ndani y duka linalouza mbegu zikiwa zimewekwa kwenye pakiti tofautitofauti, na kila pakiti ina picha pamoja maelezo ya aina tofauti ya mimea kama vile mboga au mazao mengine yanayopatikana kwa ajili ya kilimo.

Wataalamu wawili wa afya za wanyama wakiwa wanamsafisha mbwa mdogo mwenye rangi nyeupe, ikiashiria utunzaji wa mifugo ili kuweza kuwanusuru na magonjwa nyemelezi.

Banda la mbao na la kisasa lenye milango miwili, huku kukiwa na vyombo vya chakula, pamoja na maji. Banda hili zuri huweza kutumika kwa ajili ya kufugia wanyama mbalimbali wa nyumbani kama vile mbwa, paka, na wengineo.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa mbao, yenye milango midogo pamoja na madirisha madogo kwa ajili ya kupitisha mwanga na hewa. Mabanda haya yanaweza kutumika kwa ajili ya kufugia wanyama wa kufugwa kama vile: kuku, njiwa na hata sungura.

Mbwa akiwa ndani ya banda maalum cha kubebea wanyama chenye matundu ya kuruhusu hewa kupita. Mbwa huyu anaonekana ametulia na anatazama nje ya banda hilo, huku akiwa ametoa ulimi wake. Hii inaashiria huduma za madaktari wa mifugo au usafirishaji salama wa wanyama, jambo muhimu kwa afya na ustawi wa wanyama kipenzi na mifugo.

Banda zuri lililojengwa kwa mbao likiwa na mlango mdogo pamoja na dirisha la kupitisha mwanga na hewa, banda hili laweza kutumika kwa ajili ya wanyama wanaofugwa kama vile paka, mbwa na hata kuku.

Eneo la hifadhi ya wanyama pori ama kituo cha usimamizi wa wanyama pori kukiwa na tembo. Huku tembo mmoja mdogo akicheza na udongo mwekundu, kando yao kukiwa na maafisa wanyama pori wakiangalia tembo hao kwa ukaribu.

Kundi la tembo wakiwa wanalishwa na wafanyakazi wa wanyama pori waliovalia sare za rangi ya kijani, tembo hao waliopo katika eneo la kutunza wanyama pori wakizungukwa na watalii kwa ajili ya kuwatazama.

Eneo la hifadhi ya wanyamapori likiwa na ziwa huku nje ya ziwa hilo kukiwa na mamba amelala kando kidogo ya maji, huku kukiwa na nyayo ikiashiria ni sehemu ambapo wanyama wengine huja kunywa maji.

Mnyama pori aina ya twiga akiwa kwenye msitu ama hifadhi ya wanyama pori. Mnyama pori huyo anayevutia hutazamwa na watalii mbalimbali huku msitu huo ukiwa na majani mengi kwa ajili ya chakula chake.

Mnyama pori aina ya nyati wakiwa ndani ya dimbwi la maji lenye rangi ya kahawia ama tope nyati hao wanaweza kunywa maji hayo au kutumia kujipoozea miili yao kutokana na joto kali, huku kando ya dimbwi hilo kukiwa na majani ya rangi ya kijani na barabara ya vumbi.

Afisa wanyamapori wakiume aliyevaa koti la kijani pamoja na kofia yenye rangi nyeupe, huku akiwa anampatia tembo mdogo maziwa yaliyowekwa kwenye chupa.

Wanyama pori aina ya twiga wanaopatikana kwenye kituo cha kulea wanyama pori, huku mbele ya twiga hao kukiwa na watalii baadhi yao wakiwa wanawashika twiga hao.

Mnyama pori aina ya tembo akicheza na kujimwagia vumbi la udongo mwekundu, tembo huyu mchanga mbele ya kundi la watu waliopanga mstari wakimtazama, amefunikwa na vumbi jingi huku watu hao wanaonekana kuwa watalii ama wageni wanaotembelea hifadhi au kituo cha kulelea wanyama pori.